Mimea ya saladi inastawi vizuri katika mfumo wa haidroponiki ndani ya chafu. Mistari mingi ya mimea mingine inaonekana nyumba, ikionyesha kilimo cha kisasa.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu kubwa, akichunguza mimea ya strawberry iliyopandwa kwa safu ndefu. Ametumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha bustani.

Mizizi ya mimea inaning'inia ndani ya ndoo nyeusi iliyojaa maji. Mizizi mirefu meupe imeunganishwa na mfumo wa juu.

Mimea michanga inakua kwenye mabomba meupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Kila mmea umepandwa kwenye kikombe cheusi kinachotoshea vizuri kwenye tundu la bomba.

Kilimo cha wima kinatumika ambapo mimea ya mboga imepandwa kwenye mapomba mweupe yaliyopangwa kwenye ukuta wa mbao mapomba matatu yamezungushiwa.

Mimea inastawi katika mfumo wa bustani ya wima iliyojengwa kwa mabomba ya PVC.Mbinu hii ya kilimo cha kisasa inaonyesha ubunifu katika matumizi bora ya nafasi ndogo.

Mimea michanga ya saladi inakua vizuri ndani ya chafu kubwa. Mfumo wa haidroponiki wenye mabomba meupe inatumika ukiruhusu mimea kukua bila udongo.

Mimea ya saladi inakua vizuri kwenye vyombo vya samawati, uoto huo unaonekana kua na afya na mbichi, vyombo hivyo vimepangwa kwa wima kwenye bustani.

Shamba la wima la hydroponic linaonyesha mboga za salad na mboga nyingine zikikua kwa ufanisi. Mimea imeunganishwa kwenye panel nyeupe zinazoning'inia.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaonekana, ukiwezesha mimea kukua bila udongo. Mabomba yamepangwa kwa tabaka, yakishikilia mimea midogo.

Vichipukizi vya mboga vimepandwa kwenye mfumo wa kilimo cha wima vikionyesha majani mabichi yaliyochanganyika na rangi ya zambarau. Teknolojia hii mpya inatoa suluhisho la kilimo endelevu na cha kisasa.

Majani mabichi ya saladi yamepandwa kwenye mapipa ya samawati yaliyounganishwa na mfumo wa haidroponiki. Mimea inastawi vizuri katika mazingira haya ya kilimo cha kisasa.

Kichaka kidogo cha, basil, kimepandwa kwenye mfumo wa hydroponic kikiwa na mizizi mirefu iliyozamishwa kwenye ndoo ya machungwa. Mtu ameshikilia board nyeupe inayobeba mmea akionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa bila udongo.

Shamba la uyoga linaonekana likiwa limejaa uyoga wa rangi ya kahawia. Uyoga umeoteshwa kwenye rafu ndefu. Njia ndefu katikati inaongoza mbele.

Mazao ya kijani kibichi yamekua kwa uwingi ndani ya jumba kubwa la kisasa la kitalu. Mfanyikazi mmoja anaonekana akifanya kazi katikati ya mimea akisimama ukuaji wao.

Nyanja pana ya mimea mipana imepangiliwa kwa safu ndefu. Trekta ya kijani inaendesha katikati ya safu hizo ikifanya kazi za kilimo.

Katika mashamba ya kahawa, wakulima wanachambua maganda ya kahawa yaliyoiva. Maganda mekundu na mabichi yametawayika chini yakionyesha mavuno mengi.

Vifaranga wengi wachanga, wamo katika banda kubwa la kuku. Mfumo wa kulisha unaonekana wazi ukipitia katikati ya kuku.

Shamba la matunda la strawberry linaonekana ndani ya chafu kubwa. Mistari mirefu ya mimea yenye majani mabichi imejaa matunda mekundu.

Kuku wengi wanapatikana ndani ya banda kubwa. Wamerundikana pamoja, wakiishi katika mazingira ya ufugaji wa kisasa yenye taa na mfumo wa kulisha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone inatumika shambani, ikionyesha matone ya maji yakitiririka kutoka kwenye bomba jeusi. Mimea michanga yenye majani mabichi imepandwa kwenye udongo ikipokea maji ya kutosha.

Bomba refu jeupe linasambaza maji kwa mashamba ya mazao. Maji yanatiririka kutoka kwneye mashimo madogo yakimwagilia mimea iliyopangika vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana shambani ambapo maji yanatiririka kutoka kwenye bomba jeupe kuenda kwenye mistari ya mimea midogo. Udongo umelowa vizuri kuonyesha umwagiliaji unaoendelea kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mimea michanga imepandwa kwenye udongo wenye changarawe ikipokea maji kupitia mfumo wa matone. Mfumo huu unaashiria kilimo bora muhimu kwa uzalishaji wa chakula.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu, limetayarishwa kwa kilimo. Likiwa na mitaro ya kupandia mimea. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa tayari kuanza. Yakionyesha maandalizi ya kupanda mazao.

Mkulima amepiga magoti shambani akimwangilia mimea yake Kwa kutuma mfumo wa umwangiliaji wa matone. Maji yanawangika kutoka kwenye bomba yakionyesha bidii katika kilimo.

Mimea michanga imepandwa kwa safu ikionyesha mwanzo wa bustani. Mimea imeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaohakikisha mazao mazuri.

Shamba linaonekana likiwa na miche midogo iliyopandwa kwa mstari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitumika ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mashamba yananyunyuziwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye vibomba vilivyopangwa safu, yakifanya kazi nzuri ya kumwagilia mimea.

Mimea midogo imestawi vizuri ndani ya chafu kubwa. Kuna safu za mimea iliyopandwa kwa utaratibu ikinufaika na mfumo wa umwagaliaji wa matone.

Katika bustani, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea michanga. Mabomba meusi na vali ya samawati huwezesha usambazaji wa maji kwa ufanisi.

Mabomba meupe yamewekwa ndani ya mfereji mrefu kwenye shamba la mahindi. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia mimea kukua vizuri.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea midogo linaonekana. Mifereji ya maji inapita katikati ya mistari hiyo ikisaidia umwangiliaji wa mimea. Miti inasimama nyuma ikionyesha mazingira ya kilimo yenye tija na matumizi ya teknolojia ya umwangiliaji.

Shamba kubwa la mahindi limepakana na mfereji wa maji. Mabomba yanapitisha maji kutoka mifereji hadi kwenye mimea. Yakionyesha matumizi bora ya raslimali.

Shamba lililolimwa limepanga mistari mirefu huku maji yakitiririka kwenye mifereji. Mbinu ya umwagiliaji inatumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba limepandwa mimea kwa safu nadhifu huku mifumo ya umwagiliaji ikipitia katikati. Mimea midogo inaonyesha ukuaji mpya ikisisitiza juhudi za kilimo chenye tija.

Miche michanga ya kijani imepandwa kwenye udongo ikiwa imepangwa kwa safu na kuongozwa na mirija ya umwagiliaji maji. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaohakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa linaonyesha safu ndefu za mimea iliyopandwa ikimwagiliwa maji kupitia mifereji. Mabomba mawili yaliyopinda yanatoa maji yakipita chini ya udongo.